Hii ni lango la kuingia kwenye duka la mavazi ya kiume maarufu kama botiki . Botiki hii ni mmojawapo wa maduka maalum yanayobobea katika kuuza mavazi ya kisasa na kiwango cha juu kwa wanaume. Ndani ya botiki , mavazi yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia yakionyesha mtindo ya kisasa kama suti, mashati ya kipekee na viatu vya hali ya juu.

Mwanaume na mwanamke katika picha hii wanaonekana wakihitimisha mchakato wa ununuzi na uuzaji wa gari, katika baza ya magari. Wameshika hati, ishara ya makubaliano rasmi, huku gari jeupe likiwa nyuma yao ambalo huenda ndilo ninalohusika katika maumalo huo. Mazingira haya yanaashiria shugulii halali ya biashara ya magari, ambapo wateja hukagua, hujadiliana na kununua.

Katika eneo hili la mnada wa magari, magari matatu yamepakiwa nje, kila moja ikiwa imepangwa kwa mtiririko unaonyesha maandalizi ya kuuzwa au kutangazwa kwa wateja.

Nyumba hizi za kifahari zenye mpangilio mzuri wa kisasa, ziko katika eneo tulivu na salama. Zina vyumba vya kulala vilivyojengwa kwa ustadi, sebule yenye nafasi kubwa na jikoni lililo na vifaa vya kisasa.

Sehemu ya nguo za watoto katika supermarket hujumuisha mavazi mbalimbali kwa ajili ya watoto wa umri tofauti kuanzia wachanga hadi watoto wadogo. Bidhaa hizi huwekwa kwa mpangilio maalum ili kurahisishia wateja kuvipata haraka.